Wanafunzi watu wazima wakike na wakiume, wenye umri tofauti, wakiwa darasani wameketi kwa umakini, kwenye viti vya mbao, wakifuatilia masomo kwa bidii, huku mwalimu wao, akiwa amesimama mbele ya darasa.

Kundi la watu wazima wenye rika tofauti, wakiwemo wanaume na wanawake, wamekaa darasani wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele akitoa somo kwa kutumia kompyuta ndogo ya mpakato.

Darasa kubwa lenye madirisha yenye mwanga mkali na ubao mweusi nyuma, likiwa limefurika kundi kubwa la watu wazima, waume kwa wakike, wenye umri tofauti, huku wamekaa kwa utulivu wakijifunza kwa umakini.

Mwalimu wa kike wa shule ya msingi akiwa amesimama mbele ya darasa, akifundisha kundi la wanafunzi wadogo, ambao wamekaa kwenye madawati ya mbao, wakitazamana na ubao huku wamevaa sare za rangi ya zambarau na njano.

Darasa la kisasa la elimu ya sekondari, lenye meza na viti vilivyopangwa kwa umaridadi, kila sehemu ya kukaa ikiwa na kompyuta mpakato, iliyo tayari kwa wanafunzi, ubao mweupe mkubwa mbele ya darasa, na madirisha makubwa , yakiruhusu mwanga wa asili kuingia.

Mwalimu wa kike wa shule ya sekondari ameketi ndani ya ofisi yake akiwa anamwelekeza mwanafunzi aliyemfwata kwaajili ya ufafanuzi zaidi wa somo lake.

Darasa kubwa ambalo hutumika kama maabara ya wanafunzi wa shule ya sekondari, yenye meza ndefu za mbao zilizopangwa kwa utaratibu, na sinki za kunawia mikono zikiwa zimeunganishwa kando, tayari kwa wanafanzi kufanya majaribio ya kisayansi.

Mazingira ya nje ya shule ya sekondari yanayoonesha madirisha na milango ya madarasa mbalimbali, ambayo yamezungukwa na miti mingi yenye kivuli pamoja na mabenchi na madawati ya kusomea.

Ukumbi mkubwa wa chuo kikuu uliojaa wanafunzi wengi, waliokaa kwa umakini wakimsikiliza mhadhiri wao wa kiume aliyesimama mbele kutoa somo.

Kundi la wanafunzi limekusanyika kwenye meza ya kijani, nje ya mazingira tulivu ya chuo. Baadhi wakiwa na kompyuta zao ndogo wakishirikiana kwa pamoja kujadili somo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa darasani pamoja na mwalimu wao wakielekezwa uchongaji wa samani mbalimbali kwa njia ya vitendo.